Kilimo cha hydroponiki ni mfumo wa kulima mimea bila kutumia udongo bali maji yaliyo na virutubisho. Badala ya kupanda kwenye ardhi, mimea hupandwa kwenye vyombo maalum kama mabomba au mitungi.

Kilimo cha viwanda ni uzalishaji wa chakula na mazao kwa kiwango kikubwa kwa kutumia mashine na teknolojia ya kisasa .Mfumo huu hulenga mavuno mengi kwa muda mfupi ili kukidi mahitaji ya soko kubwa.

Mfumo wa umwagiliaji ni njia ya kusambaza maji kwenye mimea kwa kutumia vifaa maalum badala ya mvua. Umwagiliaji husaidia wakulima kulima wakati wowote wa mwaka, hata wakati wa ukame.